Kuna wachezaji wa kadada ambao wameinua mkono. Washambiki pia wanashangilia ishara kwamba wanafurahia timu yao. Pahali ambako waliko ni uwanja uliotegenezwa kwa hali ya juu.

Uwanjani kuna msisimko mkubwa. Mchezaji mmoja amesimama katika uwanja, mwili wake unaonyesha nguvu na hisia za ushindi labda ni mbao la ushindi. Pembeni yake mashambiki walioko kwenye majukwaa wanatazama kwa umakinifu mkubwa.

Wanawake wawili wameketi ndani ya ofisi ya serikali mmoja ni mfanyikazi wa ofisi hiyo anayeudumu kwenye dawati anaonekana kuwa na vifaa za kazi kama vile tarakilishi mwanamke mwingine ni mteja aliyehudhuria kupata huduma fulani kutoka kwa ofisi hiyo.

Chumbani kuna wafanyikazi wa serikali, wamevaa sare kamili ya kazi. Wamejihami na vifaa vya kazi kama vile tarakilishi. Mfanyikazi mmoja anatoa maelezo kuhusu huduma ambayo wanafanya. Mfanyikazi mmoja amevaa buibui.

Katika chumba kuna watu watatu wanawake wawili wameketi karibu na mwanaume mmoja. Wote watatu wanatabasamu wanamaya star kuna hali ya usikilizaji wa mzuri kesi ya kisheria yaliyoenda kwa mafanikio.

Vijana wazalendo wamejitokeza kujivunia nchi yao ya Kenya wamebeba bendera ya Kenya huku wakishangilia wengi wao wamebeba mikono wakisherekea wengine wamevaa miwani